Onyesho la rejareja lenye mkusanyiko mkubwa wa miwani. Jonzi nyingi za miwani, zinazotofautiana katika mitindo ya fremu, maumbo ya lensi na rangi zimepangwa vizuri kwenye rafu za chuma zilizosimama wima.

Ndani ya duka la nguo za kiume au sehemu ya duka kubwa linalobobea katika nguo rasmi. Eneo hili ni la kisasa na limewashwa vizuri likiwa na mchanganyiko wa taa za dari zinazoelekezwa na taa zilizopachikwa dari. Sakafu ina rangi nyepesi na inang'aa ikichangia mazingira angavu.

Ndani ya duka la rejareja labda duka la nguo maridadi au duka la viatu likiwa limewashwa vizuri na kupangwa kwa ufasaha. Mbele na kuelekea nyuma, kuna kitengo kikuu cha maonyesho cheupe chenye orofa nyingi na kingo zilizopinda.

Ndani ya duka la kisasa lenye mwanga wa kutosha na nguo nyingi, labda lililobobea katika vifaa vya mtindo wa wanawake. Duka hilo lina muundo wa kisasa, na sakafu ya vigae vyeupe, na taa za kuwekeza kwenye dari.

Mwonekano wa ndani wa duka la nguo ikionyesha aina mbalimbali za mashati ya wanaume na baadhi ya nguo zingine kwenye rafu za kuonyesha na makabati. Mazingira kwa ujumla yanamwanga wa kutosha kama ilivyokawaida katika mazingira ya reja reja.

Ndan ya duka la rejareja la nguo labda duka ndogo la nguo au sehemu ndani ya soko kubwa kutokana na mpangilio mnene wa bidhaa. Lengo kuu ni kwenye aina mbalimbali za mavazi na viatu. Mbele kuna rafu mbili kuu za wima.

Ndani ya duka la nguo, au sehemu ya duka la nguo, lililojaa mavazi mbalimbali kwenye rafu. Mbele, na katikati, rafu nyingi za chuma za nguo, zimejazwa na aina mbalimbali za mavazi, ikiwemo mashati, jaketi, na suruali.

Lango la duka la rejareja liitwalo Max, ndani ya kile kinachoonekana kuwa duka kubwa la ununuzi. Sehemu ya mbele ya duka ina nembo kubwa ya Max yenye rangi nyeupe na nyekundu iliyowashwa juu ya lango kubwa.

Aina mbalimbali za vifaa vya mitindo ikiwemo pochi na mikoba kadha, baadhi zikiwa zimepambwa kwa kung'aa pamoja na kofia ndogo ya mapambo zikiwa zimepangwa kwenye sehemu inayoonekana kuwa rafu ya kuonyesha bidhaa katika duka.

Mambo ya ndani ya duka la vifaa vya wanawake lenye mwanga mkali. Likilenga onyesho la vitu mbalimbali vya mitindo. Katika sehemu ya mbele fulana nyeusi mashuhuri yenye picha ya kuvutia imening'inia. Nyuma yake nguo zingine zinaonekana.

Chumba cha maonyesho chenye mwanga mkali kukiwa na rafu nyingi zinazoonyesha aina mbalimbali za nguo zenye rangi. Nafasi hiyo ina ukuta nyeupe, sakafu ya vigae vya rangi nyepesi na taa za kufuatilia kwenye dari, na hivyo kuunda mazingira safi na ya kisasa ya rejareja.

Mazingira ya rejareja ya ndani, pengine duka la nguo, ikilenga onyesho la mashati ya miraba. Rundo kadhaa za mashati ya miraba yaliyokunjwa vizuri katika rangi na mifumo mbali mbali, yamepangwa kwenye meza za mbao, zenye rangi nyepesi mbele na kati kati.

Onyesho la rejareja lenye kielelezo kinachovaa top yenye madoadoa na miwani ya jua kikiwa kimezungukwa na vifaa mbalimbali ikiwemo mikoba, pochi na viatu.

Picha inaonyesha rafu ya nguo iliyojaa mashati na jaketi mbalimbali. Nguo hizo ni hasa mashati yenye mikono mirefu katika mifumo na rangi mbalimbali. Jaketi ya kivazi cha jeshi imewekwa katikati upande wa kulia wa rafu.

Mambo ya ndani ya duka kubwa la nguo. Kuta ni nyeusi na kuunda mandhari ya kisasa kwa bidhaa. Katikati, tangazo kubwa maarufu linaonyesha picha ya karibu ya mwanamke ikisisitiza mikono yake na vazi yake jeupe la juu na rundo la jeans zilizokunjwa zikionekana kwenye rafu upande wake wa kushoto.

Kitengo cha kuonyesha bidhaa kilichoangazwa vizuri pengine katika duka la nguo chenye rafu nyingi zilizojaa vifaa vya wanawake. Bidhaa hizo ni pamoja na mikoba mbalimbali, pochi, miwani ya jua, kofia na vitu mbalimbali kama vile shanga, pete na pini.

Safu nadhifu ya magari meupe hasaa, SUV na Sedan, yakiwa yameegeshwa vizuri katika eneo linaloonekana kuwa duka la magari au soko la magari. Magari yote yameelekea upande moja, yakionyesha sehemu zao za mbele au robo ya mbele.

Gari la zamani aina ya Ford Capri, la rangi ya njano, likiwa limeegeshwa nje, katika eneo la makaazi au la kibinafsi, kutokana na kuwepo kwa ukuta wa matofali na nyasi zilizostawi. Gari hilo linaonyeshwa kwa wazi mbele, likiwa limeegeshwa kwa pembe kidogo kuelekea kushoto.

Gari la asili la Mini Cooper lenye rangi ya machungwa, likiwa limeegeshwa kwenye eneo linaloonekana kuwa ardhi yenye udongo au kokoto. Gari hilo limewekwa kwenye pembe kidogo, huku sehemu yake ya mbele ikitazama upande wa kushoto chini ya picha.

Safu ya magari mbalimbali hasa Sedan na Hatchbacks zilizoegeshwa kwenye sehemu iliyotengenezwa kwa matofali yenye mchoro. Magari yamewekwa kwa mpangilio mzuri ikionyesha duka la magari, soko la magari au eneo kubwa la kuegeshwa magari. Magari hayo yana mchanganyiko wa rangi, ikiwemo nyeupe, dhahabu na rangi nyeusi zilizokolea.

Sehemu ya nyuma ya gari aina ya Toyota Mark X Sedan ya rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye sehemu iliyosakafiwa, labda eneo la kuuzia magari au maegesho. Gari hilo lina namba ya usajili ya Kenya inayoonekana wazi nyuma.

Gari la abiria la kijivu limeegeshwa kwenye barabara ya udongo, karibu na jabali kubwa lenye miamba na tabaka za kijiolojia zinazoonekana. Gari hilo lina vioo vilivyotiwa giza na kibandiko chenye nembo na maandishi yanayoonekana kwa sehemu upande wake.

Safu ya magari mbali mbali hasa Sedan na Hatabacks yaliopakiwa nje wenye eneo lililowekwa lami ikionyeshwa kuwa ni duka la magari, soko la magari au eneo wa kukodisha magari. Magari hayo mengi yana rangi nyepesi ikiwemo nyeupe, Pinki na nyeusi na anapangwa vizuri katika safu yakitazama upande wa kulia wa fremu.

Wanaume wawili wakipeana mikono labada wakikamilisha ununuzi au uuzaji wa gari. Mwanaume aliye upande wa kulia amevaa koti la suti ya bluu, shati nyeupe na tai nyeusi. Mkono wake wa kushoto umenyooshwa kupeana mikono huku mkono wake wakulia ukishikilia funguo za gari zinazoonekana wazi na zikining'inia.

Gari la Kia la rangi ya kijivu pengine Sedan au Hatchback likiwa limeegeshwa nje likionekana moja kwa moja kutoka mbele. Taa za mbele za gari zimewashwa na grili ya mbele yenye nembo ya Kia inaonekana wazi.

Gari maridadi jeupe la Volkswagen Tuguan SUV, inaonekana kua mfano mpya zaidi. Lililokua limeegeshwa kando ya barabara iliyosawazishwa. Gari limewekwa kwa pembe kidogo, likionyesha mbele yake na upande wa kushoto, na taa zake za mbele na taa za ukungu, zikiwa zimewashwa.

Mwonekano wa nyuma wa gari la Subaru Outback ya rangi ya kijivu iliyokolea lililokuwa limeegeshwa kwenye sehemu inayoonekana kuwa lami au udongo uliokandamizwa. Gari hilo lina vioo vilvyotiwa rangi nyeusi na taa za nyuma zinazoonekana.

Mkusanyiko wa watu na magari kadhaa yalioegezwa zaidi kwenye eneo lenye nyasi nje na miti mirefu ya kijani kibichi nyuma chini ya anga angavu mbele, gari la hatch back la rangi nyeusi linaoyeshwa wazi.

Wanaume wawili wakiingiliana na gari jeupe la umeme, ndani ya kile kinachoonekana kuwa chumba cha maonyesho cha kisasa cha magari au duka la kuuza magari. Kushoto, mwanaume aliyevaa suti nyeusi anashikilia keli ya kuchaji na kuingiza kwenye bandari ya kuchaji ya gari.

Mwonekano wa karibu wa rundo ya matairi mapya ya gari. Matairi ni meusi yenye alama ya rangi ya kijivu. Picha inalenga muundo na mpangilio wa alama za matairi. Kina cha uwanja ni kidogo. Kinazingatia matairi yaliyo mbele wakati yale ya nyuma yanapaka ukungu.

Gari ya rangi ya kijivu iliyokolea ikiwa imepakiwa kwenye sehemu inayobadilika kutoka changarawe hadi nyasi. Gari linaonekana kuwa Toyota Land Cruiser Prado inayotambulika kwa grili yake ya mbele na taa za mbele na inaonekana kuwa katika hali nzuri.

Eneo la soko la ndani lenye shughuli nyingi, pengine ukumbi mkubwa au ghala, linaloonyeshwa na dari refu lenye umbo la upinde na mihimili inayoonekana na madirisha yanayoingiza mwanga wa asili. Soko limejaa vibanda na bidhaa mbalimbali.

Eneo la soko la wazi lenye shughuli nyingi na lenye shamra shamra. Tabia ya masoko mengi ya ndani ya huko Nairobi, Kenya. Soko limefunikwa na paa la mda labda lililotengenezwa kwa mabati na turubai, likitegemea guzo la mbao zilizochongwa; likitoa kivuli kwa wachuuzi na mazao yao.

Muonekano wa karibu kutoka juu wa mkusanyiko mahiri wa kazi za mikono zilizorembeshwa kwa shanga, labda zikionyeshwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni. Bidhaa hizo zimetengenezwa kwa shanga ndogo, zenye rangi mbali mbali, zikitengeneza michoro tata.

Eneo la soko la ndani lenye njia nyembaba ya udongo kati ya vibanda. Upande wa kulia shanga nyingi za rangi mbalimbali zenye miundo tofauti zimeonyeshwa wazi zikining'inia kutoka kwenye miundo ya mbao. Aina mbalimbali za mifuko mingine iliyofumwa na mingine inayoonekana kuwa ya ngozi imening'inizwa.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi nje pengine katika mazingira ya mijini ikiwa na msisitizo wazi juu ya vibanda mbalimbali vinavyo uza mazao mapya, upande wa kushoto uwanja wa udongo vibanda vingi vya soko vilivyo na paa za bati limejaa matunda mbalimbali yenye rangi nzuri ikiwemo machungwa, ndizi, mananasi na mazao mengine yenye rangi.

Kikapu kilichosokotwa kina viatu vitamu vya rangi ya zambarau. Chini yake, kikapu kingine kinachofanana kina mizizi ya kahawia yenye ngozi mbaya, pengine viazi vikuu, au magimbi. Kulia kwa vikapu hivi, ndoo kadhaa za plastiki za rangi tofauti, vimejaa viazi.

Picha inaonyesha onyesho la kupendeza la mazao mapya kwenye kibanda cha soko. Aina mbalimbali za mboga za majani na rundo kubwa la figiri zimejaa na kutengeneza mandhari ya kupendeza na yenye rangi.

Onyesho la kupendeza la barakoa nyingi za mbao zilizochungwa kwa ustadi na vitu vingine vya ufundi labda kutoka sokoni au duka. Barakoa zinazotofautiana sana kwa ukubwa umbo na muundo zikionyesha utofauti mkuu wa sanaa ya kiafrika.

Soko la nje lenye msongamano na shughuli nyingi hasa soko la nguo za mitumba ambalo mara nyiingi ujulikana kama soko la mitumba nchini Kenya. Katika sehemu ya kuendelea mbele hadi katikati upande wa kushoto kuna rundo kubwa la nguo lililo tandazwa kwenye meza zikionyesha bidhaa za kuuzwa.

Kibanda cha matunda chenye kupendeza na chenye shughuli nyingi, labda kwenye soko la wazi. Kibanda kimefunikwa na dari ya muda, ikitoa kivuli kwa mazao. Zikining'inia wazi wazi kutoka kwenye dari, ni rundo kadhaa za ndizi za manjano angavu, zikining'inia kwa kamba

Jengo refu la kisasa la gorofa nyingi ambalo linaweza kuwa jengo la vyumba vya makazi likiwa limewekwa thidi ya anga la buluu lililowazi. Jengo hilo lina rangi nyeupe iliotawala likiwa na balkoni nyingi zinazojitokeza.

Bustani yenye mimea mingi iliyotunzwa vizuri na nyumba kubwa ya makazi inayoonekana nyuma. Eneo hilo limefunikwa na mwanga wa jua asilia ikionyesha siku ya kupendeza. Katika sehemu ya mbele na katikati nyasi ya kijani kibichi inafunika sehemu kubwa ya eneo hilo. Ikipakana na ua uliopunguzwa vizuri.

Majengo mawili ya ghorofa nyingi yakiwa yanajengwa yakiangaliwa kutoka pembe ya chini yakisisitiza urefu wao dhidi ya anga la blue angavu lenye mawingu meupe yaliyotawanyika. Majengo yote yanaonekana kuwa katika hatua za mwanzo za ujenzi yakiwa na miundo yao ya matofali ya saruji.

Jengo la kisasa la ghorofa nyingi la makazi pengine nyumba au nyumba ya jiji inayoonekana kutoka pembe iliyoinuka kidogo juu ya ukuta wa usalama. Usanifu wa jengo hilo ni wa kisasa unaoonyesha mistari safi na mchanganyiko wa rangi ya nje ya kijivu isiyo kolea na kijivu cheusi.

Jengo la ghorofa nyingi linaloonekana kuwa limejengwa au limekamilika kwa sehemu likiwa katika eneo bado halijaendelezwa sana. Muundo wake umejengwa kwa matofali ya saruji ya kijivu na baadhi ya sehemu zake hasa koridu zimepakwa rangi ya kuvutia za zamabarau.

Nyumba ya ghorofa mbili ya makazi yenye bustani iliyo tunzwa vizuri ikionekana kutoka pembe ya chini kidogo ikionyesha mlango wa kukaribisha. Mbele ya nyumba bustani yenye mimea mingi na yenye aina mbali mbali inaonekana. Imejaa mimea, vichaka na vichaka vya maua.

Mwonekano wa juu wa jengo la ghorofa nyingi, labda jengo la vyumba vya makaazi au biashara chini ya anga la buluu lililowazi. Sehemu ya mbele ya jengo inaonekana tofauti ikijumuishwa na mchanganyiko wa sehemu zilizopakwa rangi ya manjano kijani na mawe au matofali yaliyowazi.

Jengo la kisasa la makazi au biashara. Pengine jengo la ghorofa au nyumba za ghorofa chini ya anga safi ya bluu angavu. Sehemu ya mbele ina barabara ya kuendeshea gari au njia iliyotegenezewa kwa vitaru vya saruji vilivyounganishwa.

Nje ya nyumba nyeupe ya gorofa moja yenye mtindo wa jadi au wa zamani, labda hapa Nairobi, kutokana na majengo ya makazi ya kawaida katika eneo hili. Nyumba hio ina madirisha makubwa yenye fremu nyeusi na vigawanyiko vingi.

Nje ya jengo la ghorofa nyingi pengine jengo la ghorofa au biashara likitawaliwa na anga la blue safi. Jengo hilo ni jeupe likiwa na ngazi kadhaa zenye reli nyeusi za mapambo.

Jengo la ghorofa mbili lenye rangi ya buluu na madirisha mengi lililoko karibu na eneo la maegesho la udongo. Duka lenye chapa ya Safaricom linaonekana kwenye ghorofa ya chini upande wa kushoto na ngazi ya nje ya buluu inaelekea ghorofa ya juu upande wa kulia.

Bango la nje lenye umbo la mstatili linalotangaza Mwananchi Credit na mikopo ya hati za ardhi hadi milioni ishirini na tano. Bango hilo linaonyesha namba ya simu na msimbo wa USSD likiwa na namba nyingine ya simu linaloonekana. Bango hilo limefungwa kwenye nguzo, huku jengo likionekana kwa kiasi nyuma.

Njia iliyoangazwa vizuri ndani ya duka kuu la kisasa. Njia hiyo imeangazwa sana na taa za juu zikiangazia safu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Katika sehemu ya mbele na kuendelea hadi katika upande wa kulia rundo kubwa la bidhaa zilizofungashwa kwa rangi chungwa, pengine mchele au nafaka zimeonyeshwa wazi kwenye rafu.

Stendi ya kuonyeshea mazao ndani ya duka kubwa iliyojaa matunda na mboga mbichi. Stendi hiyo ina ngazi nyingi hasa zenye rangi ya kijani na kahawia. Kwenye ngazi ya juu, kutoka kushoto kwenda kulia, kreti za kijani zimejaza na rundo la karoti za machungwa.

Sehemu ya kisasa ya duka kubwa lenye mwanga wa kutosha, hasa kaunta ya nyama. Bango la juu linaonyesha wazi sehemu za nguruwe, nyama nyeupe na nyama nyekundu zikiwa na maandishi makubwa mweupe kwenye mandhari meusi.

Njia kuu ndani ya duka kubwa iliyojaa bidhaa mbalimbali zilizofungashwa kwenye rafu. Mbele na kuelekea katikati upande wa kushoto kuna rafu nyingi zilizojaa mifuko ya unga labda maziwa au unga wa ngano, zikitofautishwa na vifungashio vyake vya kijani, bluu na nyeupe.

Ndani ya duka kubwa lenye mwanga wa kutosha, lililotambuliwa wazi kama Carrefour wenye nembo yake ya rangi ya zambarau na maandishi yanayoonekana juu katikati ya picha. Duka linaonekana la kisasa na lililopangwa vizuri, likiwa na njia nyingi zilizojawa bidhaa mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa iliyo na matangazo mengi ya offer na bidhaa zilizopangwa vizuri. Mabango kadhaa makubwa mekundu na ya machungwa yenye maandishi promo na special offer yamening'inia kutoka dari pamoja na ishara za duara zinazoonyesha best price, new na promo .

Onyesho la sherehe ya vinywaji vilivyowekwa kwenye chupa vilivyopangwa katika kile kinachoonekana kuwa duka kubwa au duka la reja reja. Chupa nyingi zenye vifuniko vya dhahabu na miili ya glasi yeusi, vimepangwa kwenye stedi ya matangazo au meza ya kuonyeshea.

Mkusanyiko wa baiskeli za watoto zilizopangwa kwa mpangiliyo mzuri katika sehemu inayofanana na duka. Baiskeli hizo zina rangi na saizi mbalimbali, zikionyesha tabuzi tofauti kwa makundi ya umri tofauti. Kwenye eneo la mbele kuna viti vya plastiki na vitu vingine vya duka vinavyoshiria mazingira ya mauzo ya reja reja.

Njia iliyo jaa bidhaa ndani ya duka kubwa ikilenga rafu zilizojaa vyakula na vinywaji mbali mbali vilivyo fungashwa. Kushoto sehemu kubwa imetengwa kwa ajili ya maziwa na badala za maziwa na katoni nyingi za chapa na aina tofauti.

Rafu nyingi katika duka la rejareja zikiwa zimejaa aina mbalimbali za viatu vya kawaida na sneakers ikionyesha sehemu ya viatu ndani ya duka kubwa au duka maalum la viatu.